Mtaalamu wa afya amevaa barakoa ya blue na nguo ya manjano akishika sindano na chupa ndogo ya dawa, anaonekana akijiandaa kutoa chanjo au sindano. Mazingira ya kituo cha afya na hospitalini inazingatiwa.

Sanduku la dawa pamoja na chupa mbili ndogo za dawa. Sanduku na chupa zote zimeandikwa MMR II, ambayo ni chanjo. Kwenye sanduku na chupa, kuna maelezo yanayoonyeshwa kuwa yanatengenezwa na kampuni ya dawa ya MSD. Chupa moja ina lebo ya dilute na ingine measles, mumps and rubella Virus Vaccine , ikionyesha kuwa chanjo inahitaji kuchanganywa kabla ya kutumika.

Lebo ya chupa ya dawa iliyoandikwa cranberry pills for U T I inaonyesha kuwa dawa hizo ni vidonge vya cranberry vinavyotumika kutibu na kuzuia mambukizi ya njia ya mkojo yanayojulikana kama U T I . Kuna msimbo wa bar code na nambari nyingine za kitambulisho cha dawa .

Shughuli ya matibabu ya meno watu wawili wakiwa wamevaa mavazi maalum ya kinga, wanatibu mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha matibabu, watu hawa wamevaa barakoa glovu na ngao za uso iko kujikinga na maambukizi . Mgonjwa amefunikwa Kwa kitambaa jeupe yenye maandishi ya rangi ya bluu.

Rundo la chupa na vitu vingine vidogo vya plastiki vilivyowekwa juu ya meza ndogo ya rangi ya machungwa. Baadhi ya chupa hizo zina lebo za rangi mbalimbali. Chini ya meza hiyo kuna kiti kidogo cha plastiki cha rangi ya kijani na vitabu au karatasi nyingine zilizowekwa juu yake. Inaonekana kama vitu hivyo vimekusanyika kwa ajili ya usafishaji.

Mwanamke akipokea sindano kutoka kwa mtaalamu wa afya, ambaye amevaa shati nyeusi, kisketi ya kijivu, na barakoa. Mwanamke huyo ameketi kwenye kiti na amevaa shati jeupe na suruali yenye mistari ya rangi nyekundu na nyeupe. Amefunua mkono wake kwa ajili ya sindano. Nyuma yao, kuna mwanamke mwingine. Wako kwenye eneo la wazi labda chini ya hema ambalo linaonekana kama kituo cha muda cha chanjo.

Mwanamke anayeweza kuwa mtaalau wa afya, amevalia glavu nyeupe akimuhudumia mzee. Mzee huyo ameketi na amevaa kitambaa cha bluu kichwani, kuna watu wawili nyuma yao na wanaonekana kuwa wamevaa fulana nyeupe.

Mkono wa mtu unatoa kidonge kimoja chenye rangi ya chungwa kutoka kwenye chupa ya dawa kidonge hicho kimetoka kwa kiganja cha mkono mwingine chupa ya dawa inalebo ya rangi ya chungwa na nyeupe .

Mwanamke anayeonekana kuwa mtaalamum wa afya amevalia nguo za rangi nyeupe na buluu na barakoa , anaonekana akimchoma mwanaume sindano ambaye amevaa shati la kijani kibichi na barakoa ya rangi ya buluu amefunia mkono wake na anaonekana akitazama mbele ,kuna kipanda cha pamba kidogo cheupe kwenye mkono wake baada ya kuchomwa, wako ndani ya chumba kinaonekana kama kituo cha afya.

Mtaalam wa afya akiwa ameinama kumhudumia mtoto mchanga. Amevaa sare za upasuaji ikiwemo kofia ya buluu, barakoa na vazi la rangi ya kijani. Anamshika mtoto mchanga ambaye amefungwa kwenye blanketi. Inaashiria huduma ya matibabu au uangalizi wa mtoto mchanga labda baada ya kuzaliwa.

Mwanamke akichuchuma nje ya nyumba akifanya kazi ya nyumbani ambayo ni kuchota maji. Amevaa fulana ya rangi ya pinki na sketi nyeusi. Anaonekana akishughuliuka na ndoo ya rangi ya buluu na chombo cha manjano. Nyuma yake kuna kamba ya kuanika nguo iliyojaa nguo ziliyofuliwa na kuna nyumba ndogo ya mabati. Hali ya picha inaashiria hali ya kawaida ya kijijini.

Mwanamke aliyembele anatabasamu amevaa hijabu nyekundu na nguo ya kijani kibichi na ameshika kitu jeupe Chenye mistari kinachoonekana kama peni ya kujisaidia mikononi mwake ana Pete ya rangi ya dhahabu ,nyuma yake kuna wanawake wengine wawili mmoja amesimama amevaa nguo nyeusi na ana nywele ndefu , mwingine amekaa chini na yeye pia anatabasamu. Inaonekana kama tukio la mafunzo kuhusu usafi wa hedhi.

Kundi la watu waliovalia kanzu nyeupe wanaonekana wakiwa wamegawanyika mara mbili. Kundi la kwanza lina watu watatu walio upande wa kushoto. Mmoja wao anaonekana kama anafundisha. Mbele yao kuna chombo cha bluu kinachofanana na tangi dogo la maji. Kundi la pili lina watu wengi zaidi. Wamesimama kwa safu upande wa kulia wakiangalia kundi la kwanza. Nyuma yao kuna miti na mmea mingine ambayo inaashiria kuwa tukio hili linafanyika nje.

Mtu, aliyevalia sare ya bluu, miwani na barakoa nyeupe usoni, anaonekana kama mtaalamu wa afya kwa kuwa amevaa stethoscope shingoni mwake. Ameinama kidogo na anaonekana kumwangalia mtoto mchanga aliyelazwa kitandani. Kando yao, kuna mwanamume mwingine anayeonekana akiwa amesimama. Kuna kiti na wanaonekana wakiwa kwenye chumba hospitalini.

Mwanaume akimsaidia mwanamke labda akifanya massage . Mwanamume huyo amevaa fulana ya rangi ya maji ya bahari na na anainua mguu wa mwanamke huyo kwa umakini. Anaonekana kuwa mtaalamu wa mazoezi. Mwanamke analala chini kwenye kitanda na amevaa nguo ya rangi ya zambarau na kitambaa chenye michero ya rangi nyekundu na nyeusi. Wako ndani ya chumba labda kliniki.

Wanawake wawili wameketi kwenye chumba kidogo mwanamke wa kwanza upande amevaa sare ya blue na sketi ya kijivu anaonekana akishika na kusomakitu mwanaume wa pili amevaa nguo ya milia ameketi karibu naye chumba kinaonekana kuwa na vitu vingi ikiwemo televisheni upande wa kulia, kuta za chumba zimefunikwa na nguo zilizotandikwa.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara na miwani, akifanya kazi kwenye meza iliyojaa vifaa vya maabara. Vifaa hivi ni pamoja na kompyuta ndogo, maelezo na vifaa vya majaribio, ikionyesha mazingira ya kazi ya kisayansi. Inaonekana kama mtu huyu anachunguza sampuli.

Chupa ya dawa iliyopo juu ya meza. label . Chupa inaonyesha jina ya dawa Utatu na mawelezo kwa kiswahili yanayosema dawa ya tezi ndume hupanuka. Chini ya label kuna maneno 100% natural ikimaanisha dawa hio imetengenezwa kutokana na viungo asili. Nyuma ya chupa kuna bango la M-pesa na lenye msibo wa QR Code ikionyesha kua malipo yanaweza kufanya kupitia M-pesa.

wataalamu wawili wa afya wakihudumia watoto wachanga katika wodi ya watoto au kituo cha uangalizi ya watoto. Mtaalamu mmoja aliyevaa koti jeupe anainama juu ya mtoto mchanga na mtaalamu mwingine anaonekana nyuma. Watoto wamelala katika vitanda maalum vilivyo wekwa ikionyesha mazingira ya hospitalini.

Rundo la sanduku ndogo za dawa. Zimepangwa kwa utaratibu na zina maandishi ya rangi tofauti. Baadhi ya maandishi yanayosomeka ni magnesium, adenosine, stress care marks na liver care marks . Kila sanduku lina rangi yake kama vile buluu, machungwa, kijani na nyekundu. Rangi hizi zinatumika kutofautisha aina ya dawa na virutubisho.

Wanawake wawili katika eneo linaloonekana kuwa kijijini. Mwanamke mmoja upande wa kushoto ameshika kipaza sauti. Na anonekana kama anatoa tangazo la kuzungumza. Mwanamke mwingine amesimama karibu naye. Mandhari inaonyesha nyumba za mabati kuashiria kuwa eneo hilo linaweza kuwa katika mazingira ya makazi duni.

Kifurushi cha dawa na chupa mbili ndogo za dawa, kifurushi kimeandikwa MMR II ikiwa ni kifupi cha measles, mumps and rubella virus vaccine. Hii ni chanjo ya magonjwa matatu zurua, matumbwitumbwi na rubella kifurushi hicho kinaeleza kuwa ni Life MSD powder for injection and vial of sterile diluent for reconstitution.

Pikipiki tatu, mbili zikiwa ni tuktuk , zikiwa zinapita kwenye barabara yenye mafuriko. Pikipiki ya kwanza imeandikwa mastermind na nambari ya usajili KTWC 849L, ya pili imeandikwa wisdom na nambari KTMZ 228N. Pikipiki ingine inaonekana ikiwa imebeba mwanaabiria akiwa amejifunika kitambaa cha nyekundu na nyeusi.

Chupa ya dawa na vidonge ,chupa hiyo ni nyeupe na ina lebo ya rangi ya bluu na manjano. Kwenye lebo kuna maandishi yanayosomeka hypotensive vit D 1000IU ,chini ya chupa kuna vidonge kadhaa vyeupe vilivyotawangika kutoka kwenye chupa hiyo.

Sanduku tatu za dawa za Zetron 250, zimeonyeshwa kutoka pembeni tofauti. Zina rangi nyeupe na mistari miekundu na zinatoa maelezo ya dawa kama vile jina, nguvu na jina la dawa. Kuna Blister Pack mbili, zenye vidonge vya rangi ya chungwa au majano. Kila Blister Pack inaonekana kuwa na vidonge sita.

Eneo la mapokezi kwenye kituo cha afya labda kliniki ya meno kwani kuna nembo kubwa yenye maandishi dental care ukutani eneo hilo lina kuta za rangi ya chungwa na kahawia na kuna milango ya kioo iliyo na nembo ya kliniki juu ya ukuta kuna skrini ndogo ya tekevisheni inayoonyesha picha ya mwanaume anayetabasamu.

Wodi ya hospitali ya muda inaonekana ni kama ni mahali penye wagonjwa wengi. Wodi hii ina vitanda vingi vya hospitali vilivyopangwa kwa safu. Inaonekana kuwa katika jengo na kuna watu wamelala kwenye vitanda . Mhudumu wa afya anaonekana kwa umbali akiwa amevalia mavazi ya rangi ya nyeupe.

Mtu aliyevaa shati la rangi ya zambarau na kijani ya kisukuma pikipiki ya matrekta iliyo na injini ndogo katikati ya maji mengi ya rangi ya udogo yanayofanana na mafuriko. Kuna mtu mwingine aliyeketi kwenye pikipiki hiko dogo na nyuma yake kuna miti ya rangi ya kijani inayoonekana kuwa wanajaribu kuvuka eneo la mafuriko na wanashiriki katika shughuli ya dharura.

Mtu aliyevaa kofia ya baseball na sare inaofanana na ya shirika la afya ulimwenguni akimhudumia mtoto aliyebebwa na mama yake ambaye ameketi chini. Anamwangalia mtoto huyu kwa makini. Hali hii inaonyesha shughuli ya matibabu kwa kibinadamu.

Chupa kadhaa za dawa za asili ambazo zimewekwa pamoja. Baadhi ya chupa hizo zina majina kama Nzegambi, Deja, sp na Leoki na zina rangi mbalimbali na lebo.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia sare za ukoaji za rangi nyekundu na mistari ya bluu. Kuna watu wengine wamevalia sare za hospitali wakiwemo daktari na wauguzi mwanamme aliyevaa barakoa wote wamekusanyika katika eneo ambalo linaonekana kuwa hospitali hali hiyo inaweza kuashiria zoezi la dharura.

Mtoto mdogo akilia wakati anapo patiwa sindano, watu wawili wote wakiwa wamevaa glavu nyeupe za matibabu, wanashika mikono ya mtoto huyo ili kumtuliza wakati wa utaratibu huo. Mtaalam mmoja wa afya anaonekana akichoma sindano mkononi mwa mtoto huku mwingine akishika mkono mwingine. Inaonekana kuwa ni wakati wa utoaji wa chanjo au matibabu mengine ya sindano.

Mwanaume amevaa kofia nyekundu , shati la mikono mifupi la rangi nyekundu na kijivu na kaptura nyekundu yuko ndani ya nyumba yeye kuta za udongo , kuna vitu vingine vinavyoonekana kama vile kiti cha mbao nyuma yake , bango lililobandikwa ukutani na pazia lenye rangi ya zambarau na nyeupe . Anaonekana ameinama na anatumia mikono yake kwa shughuli fulani.

Mtaalamu wa afya amevaa fulana ya manjano akihudumia mtoto mdogo ambaye amevalia kofia nyekundu na amefungwa Kwa blanketi. Mtaalamu huyu amevaa kofia ya uso na barakoa . Mwanamke mwingine labda mama au mlezi anashikilia mtoto huyo . Mazingira yanaonekana kuwa ni ya nje la da kwenye kam na kuna watu wengine nyuma.

Vifaa vya matibabu vilivyopangwa juu ya sehemu nyekundu kuna kifaa kimoja cha kupimia joto ya kioo kinachofanana na zile za zibaki , kifurishi cha vidonge chenye vidonge vya rangi ya kahawia vimekaa kwenye vifaa vyake vya plastiki vinavyoonekana kama mafuta ya samaki, upande wa kulia kuna vidonge vitatu vya rangi nyekundu vilivyo tawanyika.

Kundi la watu ikiwemo wanaume na wanawake wakiwa wamesimama nyuma ya meza iliyojaa paketi za taulo za kike baadhi ya watu wameshikilia mabango yenye ujumbe, hali hii inaonyesha shughuli ya kutoa msaada wa kijamii labda katika kampeni ya kugawa taulo za kike kwa wasichana na wanawake.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa koti jeupe na anatumia vifaa vya matibabu kumtibu mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha hospitali. Picha inaonyeesha eneo la kliniki au chumba cha matibabu.

Mazingira ya kliniki yanaangaziwa. Kuna wataalamu wawili wa afya wote wakiwa wamevaa sare za buluu, barakoa na kofia za matibabu wakimhudumia mgonjwa. Mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Mmoja wa wataalamu anaonekana anamtibu mgonjwa na mwingine anaonekana akiwa amefanya ishara ya sawa.

Tangazo la huduma za Doctor Galazinga ambaye anajitangaza kama mchawi mwenye nguvu. Tangazo hilo linasema anatoa huduma kama Love spells that work, love charms and portions na attraction charms . Kuna nambari ya simu ambayo inaonyesha kuwa huduma hizi zinatolewa nchini Kenya. Mandhari ya nyuma ina vitu vinavyohusiana na mazingira ya tiba asili kama vile mishumaa, mimea na vitabu.

Kundi la watu waliokaa chini kwenye nyasi wamezungukwa na mandhari ya nje labda katika eneo la kijijini, huku watu waliokaa chini wanaonekana wakivaa nguo zenye rangi nyekundu na shanga ambazo zinafanana na mavazi ya kitamaduni ya Maasai. Wanaonekana wakiwa katika mkutano wa mafunzo, mwanamke moja aliyevaa shati jeupe na suruali nyeusi amesimama upande wa kushoto wa picha akionekana akizungumza kwenye kikundi hicho.

Wataalamu wawili, wakiwa wamevalia mavazi maalum ya ulinzi ,meupe, glavu za bluu na barakoa wakifanya usafi wa kina au kuua viini katika eneo la ndani la jengo, labda ofisi au hospitali. Wanaonekana wakitumia vifaa vya kunyunyuzia dawa kwa ajili ya usafi huo. Hali hii inaweza kuashiria hatua za usalama za kiafya, labda dhidi ya magonjwa ya kuambukiza.

Mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe la maabara kofia na barakoa akimhudumia mwanamke mzee aliyevaa nguo za kitamaduni na shanga shingoni mtaalamu huyo amekaa karibu na chombo cha blue na anaonekana kushughulikia sindano au dawa huku mwanamke mzee akiwa ameketi kwenye kiti wote wako katika eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa kame na lenye udongo ikionyesha labda ni huduma ya afya inayotolewa kijijini.

Mtu aliyeshika chupa ya dawa ,chupa hiyo ina lebo lenye mandishi, Dr. Abdalla herbal na COVID cure one. Mtu aliyeshika chupa, anaonekana kuwa mwanamke na ameva mkufu, pete kadhaa, na ana kucha zilizopakwa rangi.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kujikinga akiwa shambani akipulizia dawa kwenye mimea ya kijani kibichi. Amevaa mavazi ya kujikinga dhidi ya kemikali ikiwa ni pamoja na koti, suruali, kofia ya kujikingia na glavu. Amebeba pampu ya kupulizia mgongoni ambayo ina bomba linalotumika kunyunyizia dawa juu ya mimea. Shamba linaonekana kuwa na afya nzuri na mimea mengi huenda ni ya viazi au mazao mengine ya viazi mapana.

Chupa kadhaa za dawa zinazoitwa Zephania life herbal clinic . Chupa hizo ni nyeupe zenye mfuniko uliofungwa vizuri kwa ulinzi wa bidhaa na zina lebo ya kijani, nyeupe na rangi ya machungwa. Bidhaa hii inaonekana kuwa ya asili na inaweza kutumika kwa madhumuni ya kiafya au kinga ya mwili. Zimepangwa kwa mpangilio kwenye meza.

Mfanyakazi, wa kilimo, akifanya unyunyizaji wa dawa za wadudu au mbolea kwenye shamba. Mtu huyu, amevaa nguo ya bluu, love nyekundu na anabeba tanki la dawa mgongoni, huku akitumia bomba kunyunyizia mimea iliyo kijani. Inaonekana kama ananyunyizia mimea mahindi au mimea ingine ya kilimo.

Mwanamume, amesimama mbele ya matangi makubwa kuhifadhi maji. Ameva fulana ya bluu na jeans . Anatabasamu na anaonekana akipunga mkono, labda kufanya matangazo au akionyesha vifaa hivyo. Matangi mawili ya maji yanaonekana nyuma yake na begi kubwa jeupe lenye nembo water step , limeegemea kwenye godoro. Picha inaashiria shughuli inayohusiana na mradi wa maji au usambazaji wa maji.

Ajali mbaya ya lori la mafuta ambalo limeatika a kuwaka moto barabarani. Moshi mwingi unapaa hewani kutoka kwenye mabaki ya lori lililowaka. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo la tukio baadhi yao wakipiga picha kwa simu zao. Kipande kingine cha lori kinaonekana kuwa kimesimamana kuandika maneno lenye patrol . Wazima moto wanaonekana wakijaribu kuukabidhi moto huo.

Tukio la mafuriko maji mengi yenye rangi ya kahawia yamefurika barabara , malori ya mizigo yaliyozama nusu kwenye maji yanaonekana upande wa kulia kuna watu kadhaa wanaoonekana kupita wakitazama malori yaliyoanguka.

Watu wawili wamesimama karibu na gari la rangi ya fedha. Mtu wa kwanza amesimama karibu na tairi ya mbele. Amevaa shati jeupe na sketi nyeusi. Mtu wa pili amesimama karibu na tairi ya nyuma. Amevaa shati jeupe na suruali ya kijivu. Katikati ya gari kuna nembo na maandishi. Mandhari ya nyuma ni ya wazi yenye miti na nyasi.

Mkusanyiko wa vyombo vya asili vinavyoonekana kama vibuyu au vitu vilivyotengezwa kutoka mboga. Vitu hivi vimepambwa kwa kamba, shangaa, na vitambaa vya rangi mbali mbali vikifanya mwonekano wa kipekee na wa kitamaduni. Vibuyu hivi vimetengenezwa kwa ukubwa na maumbo tofauti.

Jengo la kituo cha afya Ahero County Hospital ambalo limefurika maji mengi. Maji haya yamefunika eneo lolote la mbele ya jengo la barabara ikionyesha kuwa kuna mafuriko au mvua kubwa iliyotokea. Hema ya muda imewekwa pembeni labda kwa ajili ya usaidizi au kuhifadhiwa kwa vitu. Hali inaonekana kuwa ya dharura na isiyo ya kawaida.

Wanafunzi watatu wakiwa wamevaa sare za shule za rangi ya njano wakiosha mikono yao kwenye bomba refu la maji lililotengenezwa kwa saruji. Wote wamevaa barakoa. Mwanafunzi wa kwanza anaonekana kubeba begi ya rangi ya buluu.

Rundo dawa ya chupa ndogo za kioo zinazofanana na vials za dawa au chanjo. Moja ya chupa hizo iliyo mbali na katikati ina lebo inayosomeka Yellow fever vaccination . Pembeni yake kuna sindano ya matibabu iliyo na mjazo. Nyuma ya chupa hizo ndogo kuna chupa mbili kubwa nyeupe za plastiki ambazo zinazoweza kuwa na dawa au vifaa vingine.

Mtaalam wa afya amevaa sare nyeupe na mistari nyekundu akimhudumia mtoto aliyeshikiliwa na msichana. Anamweka matone mdomoni. Mtaalamu huyo ameinama kwa umakini huku kijana aliyevaa kofia nyekundu akiwa amekaa kwenye kiti ya kumshikilia mtoto. Picha inaashiria huduma ya afya inayotolewa labda katika kliniki.

Eneo la mji lililojaa mafuriko ambayo barabara imefunikwa kabisa na maji. Gari lakijani linaonekana likielekea kwenye maji ya mafuriko huku magari mengine yakiwa yamesimama pembeni. Maji yamejaa kiasi kwamba yanaonekana kufunika sehemu kubwa ya barabara na magari yako nusu yamezama. Majengo ya mji yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa hii ni sehemu ya biashara au makazi ya watu.

Watu wakiwa katika mazingira ya kijijini wakifuata tahadhari za kiafya kama vile, kunawa mikono kwa kutumia mtundu wa plastiki uliyowekwa juu ya stendi. Jambo linalosaidia kuzuia magonjwa. Watu hawa wamevaa barakoa na wamesimama kwa mpangilio wanaoonyesha upole wa kijamii. Mandhari yenyewe ni mashambani na kuna kibanda chenye maandishi "Agent", kinachoashiria biashara ndogo ya kijijini.

Mfanyakazi wa biashara akiwa barabarani akiuza bidhaa, bidhaa zake ziko kwenye meza na zimepangwa kwa utaratibu. Mfanyabiashara huyo amevaa shati jeupe na anainama kuelekeza meza yake, labda akipanga bidhaa. Nyuma yake kuna miti na mazingira ya nje, pamoja na baadhi ya vitu vya mapambo ya shanga.

Mtu aliyekaa kwenye kiti akiwa amevaa barakoa usoni na nguo nyeupe anaonekana akiwa ndani ya jengo . Kando yake kuna chupa ya kitasa mikono ikiashiria kuwa mahali hapa kuna hatua za kujikinga na usafi. Mtu mwingine ambaye ni wa kiume anaonekana mbele yake akiwa amekalia kiti cha plastiki na inaonekana NI kwamba anapata mawaidha kutoka kwake.

Wanawake wawili na mtoto mchanga katika chumba kinachoonekana kuwa cha hospitalini, mwanamke wa kwanza aliye upande wa kushoto ameketi kwenye kiti amevaa jaketi jeusi na ameweka barakoa usoni anaonekana kumshika mtoto ambaye amevaa nguo ya rangi ya chungwa mwanamke wa pili aliyevaa sare ya blue na barakoa anaonekana akihudumia mtoto.

Mwanamme aliyevaa saa mkononi, nguo za manjano na barakoa ya buluu akipokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya aliyevaa glavu za nyeupe, nguo za manjano na barakoa ya buluu. Wanaonekana kuwa kwenye kituo cha afya.

Kundi la watu wanaume na wanawake wengi wakiwa wamevaa fulana za rangi ya kichwani na fulana nyingine za bluu zenye mifuko mingi. Wengi wao wameshikilia vifaa vinavyofanana na kompyuta za mkononi au simu. Wengine wanatabasamu na wengine wanapiga picha. Inaonekana kama wanafanya shughuli ya kijamii au tafiti labda sensa au ukusanyaji wa data .

Wataalamu wawili wa afya wakiwa wamevalia mavazi ya blu , kofia , barakoa na glavu . Wanaonekana wakiangalia mtoto mchanga aliye ndani ya mashine ya kumsaidia kupumua . Mashine hiyo ina vifaa vingi na skrini yake inaonyesha namba labda ni vipimo vya joto la mwili wa mtoto.

Mwanafunzi wa kike aliyevalia koti jeupe la maabara akifanya majaribio ya kisayansi kwenye maabara ya kemia. Anaonekana ameshika vifaa vya maabara, huku mbele yake kukiwa na meza ya majaribio yenye moto wa bunsen na bomba la gesi. Amevaa miwani ya usalama na kuna wanafunzi wengine waliovaa mavazi kama yake, wanaonekana wakifanya kazi nyuma yake.

Mtu aliyevaa koti la rangi ya manjano na bluu labda ni sare akiwa amesimama ndani ya maji. Maji yanaonekana kuwa kina kifupi pengine ni eneo la bwawa. Mtu huyo anaonekana ameshika kifaa fulani chenye rangi ya bluu. Hali hii inaweza kuashiria kuwa anafanya kazi ya utafiti hasa hasa inayohusiana na mambo ya maafya.

Mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kama muuguzi akimchunguza mtoto muuguzi ameketi na amemshika mkono wa mtoto labda akimpea sindano au kumchunguza tu, mwanamke mwingine mama wa mtoto amevaa hijabu ya rangi ya manjano na ameketi karibu akimshikilia mtoto wote wapo kwenye chumba chenye ukuta wa rangi ya zambarau, hali hii inaashiria mazingira ya kliniki.

Chupa kadhaa za chanjo ya Vaccina Febre Amarela . Kila chupa ina lebo yenye maelezo ya chanjo ikiwemo nguvu na maelekezo ya uhifadhi. Chupa hizi zinaonekana kuwa zimetayarishwa kwa ajili ya matumizi, labda katika kampeni ya chanjo au kituo cha afya.

Jengo ndogo lenye bango linalosema public toilet ,jeng hilo lina ukuta uliyotengenezwa Kwa mawe na kuta za mbao, kuna mimea midogo ya mapambo iliyopandwa mbele yake . Eneo linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri.

Chungu cha udongo chenye michoro ambacho kinatoa moshi, chungu hicho kina sehemu mbili za rangi, ya juu ni ya kahawia na ya chini ni nyeusi, mazingira yanayozunguka chungu hicho yanaonekana kuwa na vitu vingine vya kitamaduni au vinavyohusiana na mila, kama vile mawe, vyungu vidogo na labda shanga.

Mwanamke aliyevalia nguo za kimatibabu za rangi ya buluu, akimchunguza mwanamke mwingine aliyelala chali. Labda akipima mimba yake. Mwanamke anayechunguzwa amevaa shati la Pinki na kujifunga leso. Nyuma yao kuna wanawake wengine watatu wakiangalia, wawili kati yao wamevalia tishati nyeupe na mmoja amevaa nguo za kitamaduni.

Sanduku kadhaa za chanjo ya measles, mumps and rubella vaccine Kwa mapano life i.p.kwa mapano fresh dried inayojulikana pia kama MMR .kuna sanduku mona limesimama wima na mengine mawili yamewekwa Kwa mlango chini yake.

Tukio la uchunguzi wa kimatibabu, mchunguzi wa afya aliyevaa shati jeupe na glavu anamchunguza mgonjwa wa kike. Mtu huyo ameinama kidogo na anaonekana akishikilia kifaa fulani ndani ya mdomo wa mgonjwa. Nyuma yao kuna watu wengine wamesimama.

Mtu anapokea chanjo, huku akiwa amevaa barakoa. Mtoaji wa chanjo pia amevaa mavazi ya kinga na barakoa. Picha inaonekana kuchukuliwa katika kituo cha chanjo, labda wakati wa kampeni ya chanjo ambapo watu wanapewa chanjo ili kujikinga na magonjwa.

Mchakato wa kidini au utamaduni za kienyeji ambapo kuna vitu mbalimbali zilizowekwa juu ya shuka jekundu na nyeusi. Viti hivi ni pamoja na vidudu vya dini au vya asili kama vile vikombe, maji, matunda na vipande vya miti. Kuna pia baadhi ya vitu vya kisasa kama chupa ya plastiki ya maji inaezakuwa ni sehemu ya ibada inayohusiana na Imani za utamaduni.

Mafuriko katika mtaa ambapo maeneo mengi yamejaa maji kutokana na mvua kubwa ,gari moja linaonekana likiwa limejaa maji likionyesha jinsi barabara imeshindwa kutiririka kwa sababu ya mvua nyingi kuna miti na taa za mitaa zilizozunguka na pia kuna alama za ujenzi kama vile kuta za nyumba na uzio ulio kando ya barabara.

Eneo la matibabu ambapo mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe anamhudumia mgonjwa mwanamke aliye na kitambaa cha rangi ya nyekundu, manjano na kijani. Mtaalamu wa afya ana vifaa vya matibabu kichwani na anachunguza mkono wa mwanamke huku kwenye meza kukiwa na vifaa vingine vya matibabu. Nyuma yao kuna watu wengine wakiwemo baadhi wamevaa nguo nyeupe, wakionyesha mazingira yenye shughuli nyingi labda kliniki au kambi ya matibabu.

Eneo lililoharibika na watu wengi wamesimama kando ya mtaro mkubwa . Sehemu ya daraja inaonekana ikiwa imepasuka na maji machafu yanaendelea kupitia chini . Watu wanazunguka eneo hili labda wakichunguza madhara yaliyosababishwa na mvua kubwa.

Mhudumu wa afya yuko upande wa kushoto amevaa koti cheupe na shati la blue ndani na barakoa ya uso ya rangi ya blue . Mgonjwa anayepokea huduma yuko upande wa kulia amevaa kofia ya blue na shati ya madoadoa, yenye rangi ya kahawia, nyeupe na njano. Mazingira yanaonekana kuwa inje ya jengo lenye baa la bati. Huenda ni kituo cha afya au sehemu ya chanjo ya jamii.

Aina mbalimbali za dawa au vidonge vilivyoekwa kwenye chupa nne tofauti na vifuniko vyake . Kila chupa ina kifuniko kilicho funguliwa na baadhi ya vidonge au kapsuli zimewekwa kwenye vifuniko hivyo.

Daktari wa meno, akimhudumia mgonjwa, amevaa sare na anatumia vifaa vya matibabu ya meno. Ametazama mgonjwa wake kwa makini akiwa amevaa barakoa ya kinga na miwani ya kukuza. Mgonjwa mwanamke amelala kwenye kiti cha meno akiwa amevaa miwani ya kinga. Mdomo wake umefunguliwa na daktari anafanya kazi daktar. Daktari pia amevaa glavu za bluu kwa ajili ya usafi na usalama. Manthari ya nyuma ni ukuta wa rangi nyeupe.

Mkulima anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa shambani mkulima huyo anavaa mavazi ya kinga kutosha ikiwa ni pamoja na kofia na barakoa ili kujikinga na madhara ya kemikali za dawa anaonekana akifanyia kazi shamba lenye majani ya kijani kibichi.

Mafuriko katika mtaa wa mabanda ambapo watu wawili wanajikuta wakiwa kwenye mafuriko, maji yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia ukionyesha uchafu kutokana na mvua kubwa, nyuma yao kuna nyumba za mabanda zilizojengwa kwa vifaa vya chuma na mbao ambazo zimejaa maji karibu na msingi wake.

Chupa tatu za vitamini D3, ya Kwanza imeandikwa " Nordic naturals sugar vitamin D3",ya pili imeandikwa "Now vitamin D3 " ya tatu imeandikwa " mind body cream vitamin D3 potency positive" na ya nne imeandikwa" Pure vitamin D3 ".

Maboksi mawili ya dawa yaliyoandikwa 'Artemether and Lumefantrine Tablets' 'Lumefen'; chini ya maboksi hayo kuna kifurushi cha vidonge chenye vidonge sita vya rangi ya kijivu na kifungashio cha plastiki kilichochapwa maandishi mbalimbali. Mpangilio ni wa dawa zilizo kwenye uso tambarare na maandishi yanaonekana kwa uwazi.

Mtaalamu wa afya ya kinywa akiwa amevalia nguo za blue na barakoa akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno mtaalamu huyo amevalia glavu za blue na anaonekana akitumia vifaa vya meno ndani ya mdomo wa mgonjwa ambaye amevaa apron nyeupe, mandhari ya nyuma yanaonyesha vifaa vingine vya kisasa vya meno kuashiria kuwa tukio hili linafanyika katika kliniki ya meno.

Lori kubwa la tanki la rangi nyekundu lenye neno " Exhauster " iliyoandikwa ubavuni mwake. Limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na udongo. Nyuma ya Lori kuna watu wawili wamesimama, mmoja upande wa kushoto kidogo na mwingine upande wa kulia. Pia kuna miti na nguzo ya umeme nyuma yao.

Mwanamke anayeonekana kuwa daktari akimchunguza macho mwanaume mwingine. Mwanamke huyu amevaa miwani, koti la maabara na glavu na anatumia kifaa maalumam cha kuchunguza macho kinachofanana na taa ya mwangaza mpeni. Mwanaume anayechunguzwa amekaa uso wake umeguza sehemu ya mbele ya mashine hiyo. Nyuma yao kuna chati zinazoonyesha sehemu mbalimbali ya binadamu.

Umati mkubwa wa watu wengi wakiwa wamevaa barakoa za uso wakiwa wamekuanyika nje. Wengi wao wanaonekana wakiwa wamenyosha mikono juu ikionyesha tukio la umma. Watu hao wamevalia nguo zenye rangi tofauti, tofauti kama nyeupe, manjano, nyekundu na zinginezo.

Wanakijiji wanaonekana wakiwa na magurudumu ya mkono pamoja na vibuyu wakitafuta maji, maeneno haya yanakaa kuwa maeneo ya ukame inayowasababisha wanakijiji kutoka pande mingi kuenda sehemu moja kuchota maji.

Mwanamke akimshika mtoto mchanga. Mwanamke huyu amevaa sare ya rangi ya pinki na kufunga nywele zake kwa kitambaa. Amekaa kwenye kitanda akimshika mtoto huyo kwa uangalifu. Mtoto amefungwa kwa kitambaa jeupe. Maandhari ya nyuma ya picha inaonekana kuwa chumba cha hospitali na ukuta wa bluu na kitanda cha hospitali cha rangi nyeupe.

Timu ya upaswaji inafanya kazi katika chumba cha upasuaji, madaktari watatu wamevakia mavazi ya upasuaji yenye rangi ya kijani kibichi, kofia, na barakoa, nyuma yao kuna kikundi cha manesi walio vaa mavazi ya, zambarau, barakoa, na kofia, wanaonekana wakifanya kazi kwa umakini mkubwa huku wakitumia vifaa, vya upasuaji, nyuma yao kuna vifaa vya kisasa vya hospitali ikiwemo skrini ya kompyuta, na vifaa vingine vya matibabu.

Eneo la makazi yenye mahema mengi yaliyosambaa juu ya ardhi . Kuna tangi jeupe la maji lililowekwa juu ya mnara wa mbao. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini au ya kambi ya ukimbizi.

Darasa la shule ambapo wanafunzi wengi wakiwa wamevaa sare za rangi ya bluu na nyekundu. Wameketi kwenye madawati na baadhi yao wakiwa na barakoa za uso. Mwalimu na mwanafunzi mmoja wamesimama mbele ya ubao mweusi pia wao wamevalia barakoa.

Moto mkubwa wa msitu au kichaka. Moto huu unaonekana kuwa na nguvu na unawaka kwa kasi kwenye mteremko wa kilima. Miale na moshi mzito inaonekana. Kuna miti michache iliyosimama katikati ya moto. Hali hii inaonyesha hatari kubwa na uharibifu wa mazingira.

Mfanyakazi wa afya labda nesi akimhudumia mtoto mchanga. Amevaa sare nyeupe na mistari miekundu. Mtoto amekaa kwenye mapaja ya mwanamke ambaye inawezekana ni mama yake. Mfanyakazi wa afya anaonekana akimwekea mtoto kitu mdomoni mwake. Labda ni dawa au anampima. Picha inaonyesha huduma ya afya kwa watoto.

Mkusanyiko wa bidhaa za dawa zikiwemo chupa ya dawa ya Supramax zenye rangi nyekundu, packet ya Alfa MDX ya rangi ya blue na vidonge vyeupe na box ya rangi ya blue na nyeupe, zote zikiwa zimewekwa kwa mpangilio mzuri yenye rangi ya zambarau.

Kibanda kilichojaa chupa mbalimbali. Baadhi zikiwa za kievu cha rangi tofauti. Chupa nyingi zinaonekana kuwa za plastiki na baadhi za kioo zikiwa zimepangwa kwenye meza. Katika sehemu ya juu kuna vitu vingine vilivyowekwa na kuning'inizwa ikiashiria kwamba mahala hapo huenda ni duka la bidhaa za asili, dawa za kienyeji au vinywaji.

Eneo lililoharibiwa na mafuriko. Maji ya matope yanaonekana yakitiririka huku miti na mabaki yakiwa yamesambaa ovyo. Kuna umati mkubwa wa watu wamesimama juu ya kinga wakitazama eneo hilo la uharibifu. Mandhari inaonyesha hali ya dharura iliyovutia hisia za watu wengi.

Mtaalamu wa afya aliyevaa mavazi ya hospitali ya kisafi akimsaindia mama mmoja aliyekalia kiti huku akishika mtoto. Mtaalamu huyo anaonekana akiwa na kinga za mikono akifanya kazi ya matibabu. Katika sehemu ya nyuma kuna watu wengine ambao wanashughulika na shughuli nyingine. Huenda ni watu wanaosubiri huduma.

Mwanaume aliyevalia sare ya kinga ya rangi ya buluu akiwa na kofia na barakoa, ameshika mitungi miwili mikubwa ya rangi ya njano na bluu, kila mtungi una alama ya hatari yenye rangi ya njano na picha ya mtu akipatwa na madhara, mtu yuko kwenye mazingira ya kiwanda au maabara yenye mashini na vifaa vya mitambo nyuma yake.

Dawa ya vidonge aina ya Azithromycin tablets Ip 500mg inayojulikana kwa jina la Az Pill 500. Sanduku la dawa lina vidonge vya rangi ya manjano vilivyowekwa kwenye plista bag .

Kituo cha maji ya jamii katika eneo la kijijini. Jengo la kituo cha maji limejengwa kwa rangi ya bluu na lina mabango ya nembo za shirika, labda ya misaada au maendeleo. Maneno yanayohusu afya na usafi yanaonekana. Karibu na kituo hicho wanawake wanaonekana wakisubiri kuchota maji. Upande wa kushoto kuna mtu mwingine ingawa sehemu kubwa ya mwili wake hauonekani. Mazingira ya nyuma yanaonyesha ardhi kavu.

Mtaalam wa tiba ya mwili akimsaidia mgonjwa. Mtaalam huyo mwanamke amevaa koti jeupe la maabara na anakaa chini akimshika mgonjwa wake mgongoni. Mgonjwa mwanaume anajaribu kutembea kwa mikono na magoti juu ya mkeka wa mazoezi wenye rangi tofauti. Mgonjwa anaonekana akijitahidi kufanya zoezi. Nyuma kuna vifaa vya matibabu ya mwili.

Watoto watatu wenye furaha wakiwa wamejaa na udongo mikononi mwao wanaonekana wakitabasamu, nyuma yao kuna mimea.

Tukio la kuhamasisha kuhusu HIV na ukimwi . Bango linalosema we talk ... protection likiwa na picha ya upinde wa rangi ya shaba ambaye ni alama inayotumika katika maswala ya kuzuia maambukizi ya HIV. Katika tukio hili watu wanatembelea maonyesho mbalimbali yanayotolewa na kuna maonyesho ya vifaa na kinga kama vile kondomu na elimu kuhusu HIV.

Mchunguzi wa afya, aliyevaa sare ya rangi ya bluu, kofia ya upasuaji, na kinyago cha uso, yuko karibu na mgonjwa aliyevaa miwani ya kinga ya rangi ya chungwa. Inaashiriwa kuwa anafanyiwa matibabu au uchunguzi fulani. Daktari huyu anaonekana akimwangalia mgonjwa kwa umakini.

Mtoto mdogo aliyevalia nguo ya rangi pinki na soksi nyeupe akisaidiwa kusimama kwenye zulia la bulu, ukuta wa nyuma una rangi ya kijani na njano na kuna vishikizo vya chuma vya fedha, kulia kuna mashine ya mazoezi na chini kuna mpira wa rangi ya kahawia na nyeupe.

Daktari wa meno akifanya kazi kwenye mdomo wa mgonjwa. Mikono ya daktari imevalia glavu za bluu, na inashikilia kifaa maalum cha meno. Kifaa hicho kinaonekana kikitumika kwenye meno ya mgonjwa. Mdomo wa mgonjwa uko wazi, na inaonekana kama daktari anasafisha au anarekebisha meno.

Bango la bidhaa za MASAI HERBAL CLINC . Kuna bakuli dogo jeupe lenye majani na pia kuna chupa ndogo za dawa. Kwenye upande wa kushoto wa chini kuna maandishi ya kiswahili yanayosema, 'pata tiba kwa za asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania'. Chini ya maandishi haya kuna nambari ya simu. Upande wa juu, wa kushoto juu kuna picha za chakula kama vile tikitimaji, maharage na labda mbegu nyingine.

Manthari ya uharibifu mkubwa, ambapo mabaki ya jengo lililo bomoka yanatawala upande wa kushoto huku vifusi vikifunika eneo lote. Majengo mengi yasiyokamilika au yaliyoharibika yanaonekana nyuma. Mtu anayeonekana kama kijana amesimama nyuma katikati ya vifusi akiwa amevaa fulana ya buluu.

Mtu mmoja amevalia sindira nyeupe akiwa amesimama mbele ya mtu mwingine aliye vaa kofia ya helmet ya pikipiki na barakoa, huyo mtu wa pili anaonekana kushika pikipiki na mbele yao kuna stendi ya bidhaa zilizo wekwa kwenye chupa za plastiki, inaonekana kuwa mtu aliyevalia sindiria nyeupe anatoa maelekezo na mazungumzo kwa mtu mwingine anaonekana kuwa anatumia vidole kusisitiza jambo fulani.

Tukio la jengo kuporomoka. Kuna kikosi cha uokoaji waliovalia sare zao wakifanya kazi kwenye vifusi. Watu wengi wamekusanyika juu ya jengo lililobaki na pia chini inaashiria kuna waathirika au watu waliokuwa karibu na eneo na tukio. Kuna maelezo ya published 2019 inaweza kumaanisha kuwa tukio hili lilitokea mwaka huo au picha hii ilichapishwa mwaka huo. Hali ni ya hatari na ya dharura.

Wanawake wawili, mmoja ni daktari wa meno kutokana na sare anazovaa na alama ya laked inayoonekana kwenye sare yake na mwengine ni mgonjwa wake. Wanaonekana wakitabasamu na kuwa na furaha. Mgonjwa ambaye ana nywele fupi anatabasamu na anainua kidole gumba juu ishara ya kuridhika. Daktari ana glavu za buluu na pia anatabasamu. Wako katika chumba cha matibabu cha meno kama inavyoonekana na mazingira hafifu ya nyuma yao.

Eneo la ajali mbaya barabarani, kuna magari mawili yaliyogongana na kuharibika vibaya, moja likiwa limeharibika upande wa mbele na lingine likiwa na uharibifu mkubwa, eneo hilo limezungukwa na umati mkubwa wa watu, gari la tanki la mafuta linaonekana kwa umbali.

Mtu anayefanya kazi shambani. Amevaa koti ya rangi ya buluu na kaptura nyekundu. Anatumia pampu ya kunyunyizia dawa, ambayo imebebwa mgongo na ananyunyizia dawa kwenye mimea iliyoko mbele yake. Eneo la shamba, linaonekana kuwa kubwa na lenye mimea.

Eneo la wodi ya watoto hospitalini. Kwenye picha, mwanamke amesimama karibu na kitanda cha mtoto akiegemea juu ya kitanda hicho. Mwanaume mwingine amesimama karibu naye na anaonekana akimuangalia mtoto pia. Mtoto aliyekaa kitandani anaonekana kwa kichwa. Upande wa nyuma kuna kitanda kingine na mtu mwingine amesimama karibu nacho.

Mandhari ya eneo la ukame. Sehemu kubwa la ardhi imefunikwa na mawe yanayoonekana kuwa ya jangwani. Kati ya mawe hayo, kuna nyasi zilizonyauka zinazoonyesha ukame na uhaba wa maji. Kuna mti mmoja mwembamba usiyo na majani, unaosimama pekee yake katikati ya eneo hilo. Anga ni ya buluu na lina mawingu nyepesi.

Chupa ya virutubisho inaitwa SHE NEED Folic acid and iron chupa yenyewe ni ya rangi ya pinki isiyokolea, ikiwa na kofia ya pinki iliyokolea zaidi. Chini kuna orodha ya faida za virutubisho hivyo kuongeza nguvu na kinga ya mwili husaidia kuboresha ngozi na nywele na kucha ,kurekebisha uzalishaji wa seli za damu ukuwaji mzuri wa kijusi.

Mfanyakazi wa afya labda mtaalamu wa matibabu akiwa ameshikilia sirinji iliyo na sindano na pamba. Mwanamke huyu aliyevaa fulana ya rangi ya manjano na kofia nyeupe anaamgalia mbele moja kwa moja. Anajiandaa kuta huduma nyingine ya matibabu. Nyuma yake kuna mwtu mwengine aliyevaa nguo nyekundu ingawa haonekani vizuri.

Mtu aliye vaa nguo nyeupe na vifaa vya matibabu, labda katika mazingira yakiwa ya kazi ya kitabibu, anashikilia kifaa kidogo, na amevaa tochi ya kichwani, inaonekana kama, anafanya uchunguzi, nyuma ya mtu huyu kuna watu wengine amekaa kwrnye viti vyeupe wakionekana kama, wanasubiri, na niwafanya kazi kama yeye.

Chupa ndogo ya kioo ya rangi ya kahawia yenye lebo, inayosomeka, Olympia Pharmaceuticals. Hii ni jina la kampuni inayotengeneza bidhaa, Vitamin D3, 50000 IU/ml. Kuna maandishi mengine madogo kwenye lebo yanayotoa maelezo zaidi kama vile, viungo, maagizo ya matumizi na maelezo ya mawasiliano ya kampuni.

Sanduku la dawa, inayoitwa Slow Fe ,la rangi ya waridi na nyeupe. Kuna maneno slow release iron supplement ,upande wa kulia kuna maandishi gentle to your system na chini yake #1 doctor recommended . Upande wa kushoto wa sanduku, kuna maneno 60 tablets ,kuna orodha ya faida ya dawa hiyo, ikiwa ni pamoja na high potency ,chini kabisa sanduku imeandikwa easy to swallow .

Wanawake wawili waliovalia koti nyeupe na barakoa. Wamesimama karibu na tanki na kunawa mikono. Wanawake hao wanaonekana kuwa wahudumu wa afya. Nyuma yao kuna mwanamume mmoja aliyevalia mavazi ya askari na barakoa. Vitu vingine kama meza, ndoo ya bluu na chombo cha rangi ya kijani ya bluu zinaonekana.